Madaktari wamezunguka meza ya upasuaji wakifanya kazi kwa umakini. Wote wamevaa sare za samawati na kofia za upasuaji.

Wafanyakazi wa afya wanne wakiwa wamevalia sare zao hospitalini. Mmoja amesimama karibu na kitanda cha wagonjwa na wengine watatu wamesimama kwa makini.

Mwanamke ameketi kwenye meza akiwa ame beba mtoto mgongoni, wote wakiwa wamevalia barakoa. Mwanamke mwingine amevaa barakoa akiketi mbele yake akijaza fomu.

Wataalamu wa afya wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga, wanahudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Kifaa cha kupima mapigo ya moyo kinaonekana ukutani.

Mtu anaosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono mbele ya duka. Mwanamke amesimama karibu, wote wamevaa barakoa. Bidhaa zingine zimetundikwa nje ya duka.

Wataalamu wawili wa afya, wamevalia mavazi ya kujikinga wakiwatunza wagonjwa. Mgonjwa mmoja amelazwa kitandani akiwa ameunganishwa na vifaa vya matibabu.

Timu ya watoa huduma za afya, wakiwemo wauguzi na wafanyikazi wanatoa chanjo kwa watu. Baadhi yao wamevaa barakoa na nguo nyeupe.

Mzee anapokea chanjo kutoka kwa mfanyikazi wa afya. Wote wamevaa barakoa kuzingatia usalama. Bega la mzee linaonekana wazi tayari kwa sindano.

Ndani ya maabara yenye vifaa vingi, watafiti wawili wanachunguza sampuli mbalimbali. Mmoja anatumia darubini kuchunguza maelezo madogo madogo.

Daktari aliyevaa vazi la kujikinga anahudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani. Vyombo vya matibabu viko karibu vikionyesha uangalizi maalum.

Bango la Health Right Kenya linaonyesha ushirikiana na wizara ya afya kaunti ya Trans-Zoia, linatangaza huduma za ukimwa, afya ya akili na miradi ya sacco kwa jamii kupitia kliniki ya outreach .

Wafanyikazi wa afya wanatoa huduma za kupima afya, wakichukua sampuli za damu kutoka kwa wananchi walioketi kwenye viti vya plastiki. Huduma hio inaendelea chini ya anga ya wazi.

Watu wamekusanyika karibu na gari la kliniki linalobeba nembo ya beyond zero. Baadhi wana karatsi mkonono, wakisubiri huduma. Mazingira yanaonyesha juhudi za kufikisha afya vijijini.

Mwanamke aliyevaa barakoa na fulani ya samawati anazugumza na watoto. Watoto wawili wameangalia mbele uku mmoja akiwa amemgeukia mwanamke.

Kliniki ya rununu ya BEYOND ZERO lina kauli mbiu inspiring action changing lives . Wanawake wawili wamesimama mbele ya gari.

Bango kubwa la maji safi kwa wote linaonekana likifahamisha mkutano, watu wameketi kwenye viti wakijadili na kuonyesha ushirikiano baadhi yao wamevalia fulana za samawati kuashiria umoja.

Watu wanatoa huduma za afya kwenye kituo cha muda. Wauguzi wamevalia sare nyekundu na kofia za kijani wakihudumia wagonjwa.

Meno safi yanangaa, huku mtaalamu wa meno aliyevaa glavu za samawati akitumia kifaa kidogo kwa uangalifu ndani ya mdomo wa mgonjwa aliye vaa miwani.

Seti kamili ya vifaa vya daktari wa meno imepangwa vizuri. Brashi ya meno pia ipo ikionyesha umuhimu wa usafi wa kinywa.

Daktari wa meno amevaa barakoa na glavu akimchunguza mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mgonjwa amefungua mdomo wake akionyesha utaratibu wa ukaguzi. Chumba kinaonekana safi na chenye mpangilio kuashiria mazingira ya kliniki.

Tofauti ya kimwonekano kati ya meno kabla na baada ya matibabu, inaonyesha maendeleo ya urekebishaji wa pengo la mbele. Inasisitiza mafanikio ya usafi, na uzuri wa meno.

Daktari wa meno amevaa glavu za samawati akichunguza kinywa cha mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum. Mgonjwa amefungua mdomo wake akionyesha meno yake.

Daktari wa meno amevaa glavu za samawati na loti jeupe akishikilia mfano wa taya na brush ya meno nyekundu. Anaelekeza jinsi ya kupiga mswaki ipasavyo.

Mtu anasafisha meno yake kwa mswaki wenye rangi ya zambarau na nyeupe. Meno yanaonekana meupe na safi yakisisitiza umuhimu wa usafi wa kinywa.

Mtaalamu wa afya amevaa glavu za samawati akishika chombo chenye ncha kali tayari kwa matibabu. Vyombo vingine vya upasuaji vimewekwa kwa usawa kwenye kitamba cha samawati.

Hali ya meno kabla na baada ya mutibabu inioneshwa. Meno ya kulia yana rangi ya samawati. Ufizi unaonekana wazi katika picha zote mbili.

Daktari wa meno amevaa barakoa na glavu akichunguza kinywa cha mgonjwa kwa umakini. Mgonjwa amefungua kinywa chake akipokea huduma ya kitaalamu katika mazingira ya kliniki.

Uso wa mtu umechorwa kwa eksrei ukionyesha meno na mifupa ya taya, kidole kinaelekeza kwenye eneo maalum kwenye picha ikisisitiza uchunguzi wa kimatibabu.

Mtu anaweka dawa ya meno kwenye mswaki. Mswaki una rangi ya samawati na nyeupe. Hii inasisitiza usafi wa meno na afya kwa

Mwanamke ameshika kipande cha mti mdomoni akitumia kusugua meno. Labda kutokana na ukosefu wa mswaki wa kawaida. Hii ni njia ya kitamaduni ya usafi wa kinywa. Anaonekana akijitayarisha kusafisha meno yake vizuri.

Meno ya mwanadamu yanaonekana yakiwa yameharibika, huku baadhi yakionyesha ishara za njano na uchakavu. Fizi zimevimba zikionyesha haja ya matibabu ya meno.

Kinywa wazi cha mtu kinakaguliwa na daktari wa meno. Meno meupe nadhifu yanakaguliwa kwa uangalifu kwa kutumia kioo kidogo. Utaratibu huu unaonyesha umuhimu wa afya bora ya meno.

Kioo kidogo kinatumika kukagua jino lenye shimo. Mifumo ya meno imeoneshwa wazi na fizi za rangi ya waridi. Jua linaonekana likiangaza ikionyesha umuhumu wa afya ya meno.

Daktari wa meno anakagua meno meupe ya mteja. Kioo kidogo cha meno kinatumika kuchunguza kwa makini. Hii inahashiria umuhimu wa afya bora ya kinywa.

Mwanaume aliyevaa sare ya zimamoto ikiwemo kofia ya njano amesimama mbele ya lori jekundu la zimamoto. Anaonekana akiwa tayari kwa kazi.

Gari ya huduma la tharura lenye nembo ya msalaba mwekundu limeegeshwa nje ya hoteli ya Genesis Sabina vifaa vya uokoaji vimepakiwa juu yake na bendera inaelea mbele.

Huku kukiwa na mafuriko ya kahawia watu wamekusanyika karibu na jengo. Baadhi wako ndani ya maji mmoja akibeba mtoto begani.

Afisa wa zima moto anasimama karibu na gari la zima moto huku akiongea kwenye redio. Maafisa wengine wazima moto wanaonekana nyuma wakiwa wamevalia sare zao rasmi.

Jamii inapokea msaada wa chakula katika eneo la wazi. Mifuko mingi ikiwa imewekwa mbele ya jengo la serikali. Watu wamekusanyika wakisubiri.

Lori la zimamoto liko kazini usiku. Maji yametapakaa chini, yakionyesha juhudi za kuzima moto . Wazimamoto wamevaa sare zao wakiwa tayari kukabilian na hali hiyo.

Mafuriko yamekumba makazi ya watu. Watu wanapitia changamoto kubwa huku maji yakiwa yamefurika kila mahali. Hali inayo ashiria uharibifu mkubwa wa mali na makazi.

Gari la ambulensi limekwama kwenye barabara yenye tope na maji mengi pengine inajaribu kufika eneo la dharura. Uzio mwekundu na mweupe unaonekana kando ya barabara.

Mtu aliyevaa suti ya kupiga mbizi anaogelea chini ya maji akizungukwa na kundi la samaki wa rangi mbalimbali. Miamba ya matumbao inaonekana chini ikionyesha mazingira ya baharini yenye kupendeza.

Matunda na mboga mbalimbali zimepangwa kwa kuvutia zikiwemo karoti, paipai, tende, matunda ya jamii ya berry , mbegu, nafaka na kunde. Vyote vinawakilisha lishe bora na afya timamu.

Shamba la mahindi machanga linaonekana, ikiwa na mimea iliyopangwa kwa safu ndefu. Udongo mweusi unaonekana kati ya mimea, ukiashiria utunzaji mzuri wa shamba.

Mti umeangukia gari nyekundu ukisababisha uharibifu mkubwa. Gari limefunikwa na matawi na shina la mti. Barabara inaonekana mvua labda kutokana na dhoruba. Watu wanatembea karibu wakishuhudia uharibifu huo.

Jengo limeharibika vibaya, baada ya dhoruba kali, likiwa limependuka na kuegemea upande mmoja. Vipande vya miti na vifaa vingine vimetawanyika chini kuonyesha athari mbaya ya maafa.

Eneo la msitu lina miti mirefu huku mnyama amelala chini akiwa amekufa. Ardhi ina udongo na mawe michache, na kuna ushahidi wa ukataji miti hapa na pale.

Mlango wa chumba cha tiba ya viungo. Nambari kumi n ambili umefunguliwa. Ndani yake kuna ndoo ya taka ya njano na vitu vingine vya mazoezi. Ukuta wa samawati unafanya chumba uonekane safi.

Jedwali lina vifaa mbalimbali vya matibabu, ikiwemo sindano na chupa za dawa. Pia kuna glavu za matibabu zilizopangwa vizuri, zote zikiashiria mazingira ya kliniki au maabara.

Kifaa cha kupimia shinikizo la damu kimeonyeshwa wazi na skrini yake inaonyesha matokeo. Kipima shinikizo kina rangi nyeupe na nyeusi . Mkanda wake wa samawati umetandazwa kando, tayari kutumika kwa vipimo sahihi vya afya.

Kifaa cha kupima macho kipo tayari kutumika. Inaonekana kina muundo wa kisasa na kinatumika katika zahanati au hospitali. Kamba ya umeme inaunganisha mashine.

Microscope imewekwa kwenye meza ya maabara karibu na vifaa vingine vya kisayansi. Chupa dogo ya kahawia imesimama mbele ya microscope.

Kifaa maalum cha kutunzia watoto wachanga, kimewekwa tayari kwa matumizi hospitalini. Kinaonekana kisasa na kina vifaa vya kudhibiti hali joto.

Faholo Antiseptic limewekwa kwenye chupa kubwa ya lita tano. Antiseptic hii hutumiwa kusafisha ngozi na majeraha.

Kuna mashine ya kisasa ya matibabu pengine incubator ya watoto wachanga hospitalini. Kifaa hicho Kiko ndani ya chumba kikisubiri kutumiwa kwa uangalizi maalum.

Mashine ya maabara yenye jina Humastar imewekwa kwenye meza. Vyombo vingine vya maabara na chumba za kuhifadhia sampuli zinaonekana karibu.

Mashine ya eksirei imewekwa kqenye chumba cha hospitali ikiwa na meza ya mgonjwa na paneli ya kudhibiti .Hii ni vifaa muhimu vya matibabu inayotumika kwa uchunguzi wa magonjwa.

Kifaa hiki cha kupimia shinikizo la damu, kinatumia teknolojia ya kielektroniki kikiwa na mkono unaojifunga na skrini ya kidijitali. Sanduku lake la njano linaonyesha matumizi yake rahisi na sahihi.

Meza imejaa nyaraka na kompyuta huku daktari akijaza fomu. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisubiri huduma za matibabu katika ofisi ya daktari.

Gari la kubebea wagonjwa limesimama wazi likiwa tayari kutoa huduma. Karibu na jengo kuna mtu aliyeketi akionyesha utulivu.

Mwandishi anatumia kalamu kujaza fomu akichunguza nyaraka muhimu. Fomu za samawati na karatasi za njano za Presumptive TB Register zimelala mezani.

Vitengo viwili ya magurudumu na machela vimeegeshwa nje vifaa hivi vya matibabu viko karibu na ukuta wa jengo na mimea inayoonekana nyuma.

Mashine ya matibabu yenye skrini ya kidijitali imeunganishwa na nyaya nyingi. Kifaa hiki kikubwa kina vifaa vya kusaidia matibabu. Wauguzi wanaonekana nyuma.

Mtoto mchanga amelazwa ndani ya mashine ya uangalizi maalum. Muuguzi amesimama karibu akihakikisha mtoto yuko salama.

Meza ya mbao imepangiliwa vifaa vya mahabara ikiwemo kompyuta na mirija ya kupimia damu, chupa ya sanitiza na vifaa vingine vya matibabu viko juu ya meza.

Mwanamke amevalia suti nyeusi akipokea huduma ya massage , mtaalumu amevaa nguo ya kijivu na glavu za samawati, viatu viwili vya dhahabu vimekwa kando ya kitanda.

Mwanaume amejishika kichwa kwa mikono yake akionyesha uchovu au mfadhaiko. Ameketi mbele ya kompyuta ya mkononi kwenye meza.

Watoto wawili wamesimama kwenye rundo la taka wakitazama mazingira ya makazi duni yaliyojaa nyumba ndogo. Mandhari inaonyesha changamoto za maisha katika maeneo ya mitaa ya mabanda.

Mwanamke amekaa chini akishika kichwa chake kwa mikono. Mawazo na mishale imezunguka kichwa chake. Anaonekana kuwa na wasiwasi mwingi au mkazo.

Mtoto mchanga anachunguswa na daktari akiwa amevalia glavu na kutumia stetoskopu. Mama yake amemshika mtoto huyo akionyesha utundushaji wa afya ya watoto.

Katika kampeni ya chanjo, mkono unaonekana ukimpatia mtoto matone ya chanjo mdomoni. Juu ya picha kuna nembo za shirika mbalimbali kama vile shirika la afya duniani.

Mtoto mchanga anapokea matone ya chanjo kutoka kwa mtu mzima. Mtoto amefungwa nguo laini na mkono wa mtu mzima unaonekana ukimsaidia.

Rangi ya wino ya zambarau inapakwa kwenye kidole cha mtu ikionyesha mchakato wa upigaji kura. Mikono miwili imeshikilia kalamu na kidole kwa uangalifu.

Mtoto mchanga amelala kwenye blanketi laini, akilia kwa sauti kubwa. Mikono ya mtu mzima inaonekana ikimhudumia.

Mchezaji wa raga anapokea huduma ya kwanza kutoka kwa daktari uwanjani. Inaonekana aliumia wakati wa mchezo. Wengine wamevaa jezi za michezo pia.

Mwanariadha ameanguka chini kwenye wimbo wa riadha akishikilia mguu lake. Anaonekana amechoka au amepata jeraha, labda baada ya kukimbia.

Mguu huu umevimba na una alama za rangi ya zambarau na nyeusi ukionyesha jeraha au mchibuko . Sehemu ya kifundo cha mguu imeathirika pakubwa.

Mtu ameshika mpira wa kikapu mkononi, na kubeba begi jeusi, la mazoezi lenye nembo ya Nike. Anatayarisha kwenda uwanjani, kucheza mpira.

Shamba kubwa la mahindi linaonekana likiwa limekauka likionyesha ukame. Pengine limeadhiriwa na ukosefu wa mvua nchini.

Majani mapana yenye umbo la moyo yanapendeza kwa rangi ya kijani kibichi. Mishipa ya majani inaonekana wazi ikiongeza uzuri wake asilia. Asili ina miti mingine iliyofichwa.

Majani mapana, ya kijani kibichi ya mmea wa ndizi yanaonekana wazi, yakionyesha ukuaji wa afya, baadhi ya majani yamejikunja, huku nuru ya jua ikichomoza nyuma.

Miti mirefu yenye majani mabichi, imejaa mbele, ikiwa imesimama dhidi ya anga ya samawati, ilio wazi, matawi yanajipinda juu yakifunikwa na majani mengi.

Mti una matunda mabichi, majani makubwa yanazunguka matunda hayo. Mti unaonekana mnene na una afya nzuri. Matunda haya huenda yatakuwa tayari kuvunwa hivi karibuni.

Shamba lina mimea mirefu yenye majani huenda ni mimea ya asili au mazao yanayolimwa. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa na vumbi. Mimea imekauka kidogo ikiashiria ukame au msimu wa kiangazi.

Ndizi changa inaonekana ikining'inia kutoka kwenye mti. Maua ya zambarau yanaonekana pia yakionyesha ukuaji wa ndizi.